Katika karne hii ya ishirini, watu wengi hupenda kujifunza kufanya mambo kupitia mtandao . Huweza kuangalia video mbalimbali jinsi wanavyofanya vitu na kufanya vitu vivyo hivyo kwa hivo hujifunza kwa haraka na hufanya vitu vyao kwa usahihi.

Wanafunzi wa hii karne ya ishirini huwa mara nyingi husomea mtandaoni na huwa wana tarakilishi ambazo wanazotumia katika kusoma. Tarakilishi hizo mwalimu huweza kufuza na wao huweza kuangalia na kujifunza kupitia yale mwalimu anayosema.

Watu wengi hupenda kutumia mtandao katika usomaji wao kwa sababau nyingi sana . Moja ya sababu hizo ni kwamba hakuna usumbufu wowote watu hao wanapo soma na huandika vitu ambavyo wanavyo soma kwa urahisi bila mtu yeyote kuangalia wanacho andika.

Watu wengi hupenda kusomea mtandaoni, kwa kuwa ni njia rahisi ya kusoma. Kwa mfano watu wengi huweza kufanya kazi, au kula chakula wakiendelea kusoma, kupitia tarakilishi. Na hivo huwa ni rahisi kuandika yale ambayo wanayoyaangalia, kwa tarakilishi.

Shule mingi huwa na vyumba mbali mbali vya kufanya mikutano ya aina mbali mbali, na katika vyumba hivyo, huwa kuna TV ya kuonyesha yake ambao wanaojadili, na kuna mahali pa kuandika yale ambao wanaojadili. Pia unapata kuna meza ambayo imezungukwa na viti vya kukalia wale ambao wanaokuja kufanya mkutano huo.

Watu wanaoishi katika chumba kidogo huwa hupanga chumba hicho kwa usahihi ili kuokoa nafasi. Kwa mfano kuna kabati la kuweka manguo, kuna mahali pa juu pa kuweka TV na kuna mahali pa kuweka kitanda na pia huwa wanaweka meza na kuweka kiti cha kusomea hapo karibu.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, huwa wanafaa sare inayofanana, na huwa wanaenda kanisani, jumapili, ama jumamosi, kwa sababu wote wanafuata sheria za shule ile ambao wanaosomea wote kwa pamoja, ili kuabudu.

Watoto mbali mbali wenye shida za afya huwa fundisho namna tafauti na vile ambavyo watoto walio sawa wanavyo fundisha kwa mfano huwa wanatengewa mwalimu wao ambao hawa pole pole katika mafunzo yao ili kuweze kuelekea mafunzo hayo.

Watu ambao huwa na ulemavu au na shida mbalimbali za kimwili, huwa mara nyingi hupata uangalizi wa karibu zaidi na wale ambao wanawachunga na hao wanaowachunga huwafundisha mambo kadhaa ili wasiweze kuonekana wadhaifu katika jamii ya binadamu.